Dawa ya kutibu kifafa imewekwa kwenye chupa kubwa ya lita tano enye rangi ya kijivu na kisikio ya plastiki. Kichwa chake kina rangi nyekundu label iliyo mbele ya chupa inaonyesha kuwa dawa hii inatibu aina zote za kifafa kwa siku arubaine na imedhibitishwa kisayansi kuwa ni dawa asilia ya miti shamba. Maelekezo ya matumizi yanaeleza kunywa asubui na usiku kwa siku kwasiku arubaini na tatu. Namba za simu za mawasiliano pia zimejumuishwa kwenye labe kwa maelezo zaidi.

Mkulima amevaa kofia na koti la kijivu akitumia dawa ya wadudu kwenye shamba kubwa la mazao, amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni chenye rangi ya kijani kibichi nakono wake unaelekeza dawa kwenye mimesa iliyopangwa kwa safu. Mvuke wa dawa unaonekana ukienea angani. Mkulima amevaa kaptura fupi la rangi ya waridi. Eneo hilo linaonekana kuwa mashambani hunu mimea ikiwa imepandwa vizuri na safu zinaonekana wazi, zinaashiria mazingira ya kilimo na uzalishaji.

Kuna chupa kadhaa za chanjo ya virusi vya surwaa, matumbwitumbwi na rubella maarufu kama ma ma ra. Kila chupa inajazwa mililita sufuri nukta tano kwa dozi moja. Label zinaonyesha kuwa chanjo hizi zimetengenezwa na kusambazwa na kampuni ya Merck Sharp Dohme kampuni tanzu ya Merck and Company . Zimefungwa vizuri na zina rangi ya kijani kibichi juu. Hii inaashiria bidhaa muhimu ya afya labda inatumika katika kampeni za chanjo au vituo vya afya.

Huu ni mkusanyiko wa vibuyu vilivyopambwa kwa nyuzi shanga na vitambaa, baadhi ya vibuyu vimefunikwa na kamba zilizosokotwa huku vingine vikiwa na shanga za kijanikibichi na rangi nyingine zilizo zunguka shingo zao, katika picha kuna chupa ya plastiki ya rangi ya chungwa ilio lala chini na nyuma kuna nguo zilizokusanywa, vibuyu hivi vinaweza kutumika kwa mathumuni mbalimbali ikiwemo kuhifadhi vinywaji, kutengeneza ala ya muziki au kama mapambo ya kitamaduni.

Kuna mazingira kame na magumu yenye udongo wa rangi ya kahawia na miamba mingi iliyotawanyika chini. Mti mmoja umesimama pekee yake katikati ya eneo hilo ukiwa umekauka na hauna majani. Nyuma yake kuna milima na mawingu meupe angani. Inaonyesha jangwa au eneo kame likionyesha ukame na ukosefu wa mvua.